Kituo cha kuzalisha umeme kinachoonekana kuwa cha nishati ya joto ardhi. Kuna miundo mikubwa ya viwanda ikiwemo mabomba makubwa na minara mirefu inayotoa moshi au mvuke mwingi angani, ikionyesha shughuli za uzalishaji wa nishati.

Minara ya umeme ya juu inabeba nyaya Nene za umeme. Minara hiyo imesimama wima ikielekea angani na minara kadhaa inaonekana baadhi ikiwa mbali zaidi. Maandhari ya nyuma yanaonekana kuwa machweo au mawio ya jua yakionyesha rangi za dhahabu na machungwa angani na kuongeza uzuri kwenye picha. Chini ya minara kuna miti au vichaka.

Ni eneo kubwa lenye miundo mbinu mikubwa ya chuma na nyaya za umeme . Miundo hiyo ni mirefu na imepangika kwa utaratibu ikionyesha kituo kikubwa cha umeme . Kushoto kuapisha kuna bendera au bango lenye linaonyesha kuwa ni shirika la usambazaji wa umeme.

Ni nguzo kubwa ya umeme ya msongo wa juu iliyosimama katikati ya mandhari ya wazi. Nguzo hii inaonekana kuwa na muundo wa chuma mrefu na imara ikiwa na nyaya nyingi za umeme zilizonyonyoka kutoka juu. Chini ya nguzo ardhi inaonekana kuwa na nyasi na mimea mengine midogo ikionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa la mashambani au nusu jangwani.

Mafundi watatu wanafanya kazi kwenye nguzo za umeme wakiwa wamevalia sare za kazi ,mmoja wao amepanda ngazi ndefu ya machungwa na anaonekana akifanya kazi kwenye nyayo zilizo juu ya nguzo, fundi mwingine amesimama chini ya akitoa msaada au akisubiri zamu yake nguzo hizo zimezungukwa na miti mirefu ikiwemo mitende na miti mingine yenye majani mabichi.

Kundi la wanaume wanaonekana kuwa mafundi wakiwa katika kituo cha kupoza au kusambaza umeme. Mwanaume mmoja anaonyesha kidole labda akieleza au kuelekeza jambo fulani kwa wenzake. Kuna miundo mikubwa ya chuma na nyaya nyingi za umeme zinazoashiria kituo cha umeme.

Barabara yenye shughuli mbalimbali. Sehemu kubwa inatawaliwa nguzo kubwa ya umeme iliyojaa nyaya nyingi zinazoelekea pande tofauti. Mtu mmoja huenda ni fundi anafanya kazi kwenye nguzo za umeme. Upande wa barabara kuna miti mingi ambayo ina matawi ya kijani kibichi.

Ni nguzo ndefu ya chuma inayobeba nyaya za umeme. Nguzo hiyo imesimama wima. Chini ya nguzo kuna mimea mirefu ya kijani kibichi na uzio unaoonyesha eneo hilo limezungukwa. Inaonekana ni miundo mbinu muhimu ya kusambaza umeme.

Mitambo mikubwa ya umeme ya nguzo za chuma zilizopangwa kwa mstari mrefu zikisafirisha nyaya za umeme. Mandhari ya nyuma yanaonyesha anga la buluu lenye mawingu meupe na chini kuna ardhi iliyowazi, ikiwezekana mashamba au nyasi na miti michache mbali. Nguzo hizi zinaashiria miundo mbinu muhimu ya usambazaji wa umeme.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kinachaonekana kuwa cha kuzalisha umeme kwa kutumia mvuke, kutokana na moshi mweupe unaopanda angani kutoka kwenye minara kadhaa ya kupozea maji au mitambo. Kiwanda hicho kimejengwa katika eneo kubwa la wazi lililoonekana kuzunguka na miti au vilima. Miundo ya kijengo yenyewe ina rangi ya kijani kibichi na inang'aa.

Simba akiwa ameketi kwa utulivu juu ya mwamba akiangalia mbali kuelekea jiji. Jiji linaonekana kwa mbali na lina majengo marefu. Simba anaonekana kutulia na kuchunguza mazingira yake. Hii inaweza kuonyesha jinsi wanyama pori wanavyoishi karibu na miji.

Kundi la ng'ombe kwenye eneo la wazi ambalo linaweza kuwa shamba au kijiji. Ng'ombe hao wana rangi tofauti wengine wakiwa weupe, wengine kahawia na wengine wamechanganyika rangi. Inaonekana kuna bomba kubwa jeusi lililokatika au lililofunguliwa na ng'ombe wengine wanaonekana wakinywa maji kutoka kwenye eneo hilo.

Tembo wawili wanaonekana wakinywa maji kutoka kwenye chombo kinachoonekana kama pipa la bluu. Tembo huyo aliye mbele ndiye anaonekana wazi akiwa na ngozi yake yenye rangi ya kahawia, akitumia mkonga wake kunywa maji. Tembo mwingine yuko nyuma yake naye pia anaonekana akishughulika na chombo hicho cha maji. Nyuma ya tembo hao kuna watu kadhaa waliosimama wakionekana kama wageni au watalii.

Kuna kundi la watu wazima na wanafunzi, wamesimama inje katika eneo la wazi. Kuna uwezakano shuleni, kutokana na mwonekano wa mjengo nyuma ya maelezo ya picha. Watu wazima wawili wanaonekana wakiongea na kundi la wanafunzi ambalo baadhi yao wamevaa sare za shule ,zikionyesha wazi kwamba ni wanafunzi.

Nyati wawili wakiwa ndani ya maji labda wakipoeza miili yao kutokana na joto. Nyati aliye mbele ana pembe kubwa zilizopinda na anaonekana kutazama upande wa mbele. Eneo hilo lina maji mengi na mimea ya majini kando kando na nyuma kuna ardhi kavu iliyo wazi sehemu yenye vichaka au miti midogo.

Eneo lililokumbwa na uharibifu mkubwa ikiwezekana kutokana na mafuriko. Kuna mwanaume aliyesimama katika eneo lenye tope jingi na maji machafu ya rangi ya kahawia. Nyuma yake kuna nyumba zilizobomoka na kuharibika vibaya zikiwa na mabati yaliyopindika na mambao zilizovunjika zikiwa zimelala chini. Mbali kidogo upande wa kulia, kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamesimama karibu na makazi mengine yaliyoathirika.

Mandhari ya wazi inawezekana ni hifadhi. Mbuni mmoja anaonekana kuwa peke yake na anaelekea upande wa kulia wa picha. Mandhari yaliyoko nyuma yanaonyesha nyasi ndefu na vichaka huku mawingu mepesi yakitanda angani. Kwa mbali kuna miundo mirefu ya zege.

Kundi la tembo wengi wao wakiwa wadogo, wakilala au wakiketi chini kwenye udongo mwekundu, kuna tembo mmoja mkubwa amesimama karibu akionekana kuwa tunza wale wadogo. Nyuma yao kuna kundi kubwa la watu wana angalia kwa makini wakionekana kufurahia uwepo wa wanyama hao wa kupendaza. Mandhari hayo yana ashiria uwepo wa kituo cha kutunza tembo kama vile hifadhi ya tembo iliyopo Nairobi ambapo umma unaweza kujifunza na kuthamini tembo.

Kundi la watu linaonekana likiwa limekusanyika karibu na twiga baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za kawaida za safari. Watu hao wanaonyesha shauku kubwa wakionekana kufurahia kuingiliana na wanyama hao warefu wenye kupendeza. Mmoja wa wageni anaonekana akimlisha au kumgusa twiga akionyesha uzoefu wa karibu na wa kibinafsi.

Kifaru kinacho hamishwa au kusafirishwa na maafisa wa wanyama pori. Kifaru huyu anaonekana akishushwa kutoka au kupandishwa kwenye gari kubwa la kijeshi, huku maafisa kadhaa wakiwa karibu nayo wakimsaidia au kumsukuma. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyika au eneo lenye mimea michache.

Vifaru wawili; mmoja mkubwa na mwingine mdogo, wakiwa wamesimama kwenye ardhi yenye nyasi, labda kwenye mbuga ya wanyama au hifadhi. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu yanayoonekana kwa mbali. Ikioonyesha tofauti ya wanyama pori na maendeleo ya mijini. Mawingu angani yanaashiria hali ya hewa ya kawaida. Mwangaza wa jua unaonekana kuwapiga vifaru na kuongeza uhalisia wa picha.

Vifaru watatu wakiwa katika eneo la wazi lenye nyasi ndefu mmoja yuko karibu zaidi akiangalia upande wa kushoto huku pembe zake zikionekana wazi. Wawili wako nyuma yake wakionekana wakiwa wanachunga anga linaoneka wazi na madhari inaashiria hifadhi ya wanyama pori au mbuga ambapo wanyama hawa wanapatikana.

Mti mkubwa wenye mizizi inayoonekana na maji yanayotiririka kama kijito au maporomoko madogo ya maji. Mazingira yamefunikwa na mimea na miti mingi. Ikionyesha msitu mnene au eneo la asili isiloguzwa sana. Mwanga wa jua unaonekana ukipenya kupitia majani na kuunda hadhari nzuri ya mwanga.

Ni mto uliochafuliwa sana ukiwa na rundo la takataka na uchafu mwingi uliofurika kwenye kingo zake na ndani ya maji. Taka taka hizi zinajumuisha plastiki, mabaki ya vifaa na vitu vingine vinavyoelea vikiashiria uchafuzi mkubwa unatokana na shughuli za binadamu. Katikati ya mto kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akifanya shughuli fulani ndani ya maji labda akijaribu kukusanya vitu au kutafuta kitu.

Kundi la watoto wakiwa wamevalia sare za shule wakiwa na miche ya miti na vifaa vya kumwagilia maji. Wanaonekana wenye furaha na wanainua mikono yao juu wakishangilia. Hii inaashiria labda walikuwa wakipanda miti kama sehemu ya shughuli ya mazingira shuleni. Nyuma yao kuna miti mingine liyopandwa na ardhi inayoonekana kama bustani au eneo la shule.

Kikundi kubwa la pundamilia wakilisha kwenye nyasi ndefu na kaa. Pundamilia hao wana milia yao nyeusi na nyeupe inayowatambulisha na wanaonekana wakiwa katika hali nzuri. Wengine wamelala chini wengine wakila nyasi na wengine wakiangalia mazingira yao. Hali hii inaonyesha maisha yao ya kijamii ambapo huishi kwa makundi makubwa kwa ajili ya usalama na ufanisi katika kutafuta chakula.

Ndege moja mkubwa mwenye miguu mirefu na rangi nyeupe akiwa amesimama ndani ya maji ana mdomo mrefu wa manjano na anaonekana akitafuta chakula. Nyuma yake ndani ya maji kuna ndege mwingine mdogo. Maji yaliyosimama yanaakisi umbile ya ndege huyo mkubwa. Pembeni ya maji kuna mimea ya majini. Inaonekana ni mazingira ya asili labda bwawa au ziwa ambapo ndege huishi.

Mto uliochafuliwa sana ukiwa umejaa taka na uchafu wa kila aina. Maji ya mto yanaonekana kuwa meusi na yasiyopendeza, yakipita katikati ya rundo kubwa la plastiki, nguo na uchafu mwingine. Kando kando ya mto kuna makazi ya watu yakiwa na nyumba zinazoonekana kuwa zimejengwa karibu sana na maji, na baadhi zikionekana kuwa katika hali duni.

Mwanaume aliyesimama mbele ya nyumba ya kitamaduni ambayo ina paa la nyasi na kuta za udongo. Mwanaume huyu ambaye anaonekana kuwa na umri wa kati, amevaa fulana ya kahawia au ya rangi ya udongo na suruali nyeupe ndefu. Mikono yake imenyooshwa kando kama vile anakaribisha watazamaji au anaonyesha nyumba hiyo. Nyuma yake kuna mandhari asili ikiashiria kuwa yuko nje.

Soko lenye shuguli nyingi likijaa mazao mbalimbali ya kilimo. Kuna rundo kubwa la viazi, vimewekwa kwenye ndoo au vikapu vikubwa yakionyesha uwingi wa mavuno. Karibu na viazi, kuna rundo lingine la vitunguu. Kwa nyuma kuna rundo la nyanya nyekundu na matunda au mboga nyingine za rangi mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye vibweta.

Simba jike akiwa ameketi nyuma usio wa wafu, Simba huyu anaonekana akitazama mbele na ulimi wake umetoka kidogo mdomoni, macho yake yanaonekana wazi na yanahakisi mazingira, husio wa wafu na kusitiliza mbele wa uso wake na kufanya iwe wasi kuwa hayuko kwenye eneo lililofungwa labda pustani ya wanyama hifadhi au kituo cha uokoaji, manyoya yake yanaonekana kuwa na hasili ya simba

Kifaru mdogo amefunikwa blanketi au nguo yenye mistari ya rangi mbalimbali. Watu kadhaa waliovalia kile kinachoonekana kama sare za walinzi wa wanyama pori au wahifadhi wa wanyama pori. Wengine wakiwa wamevaa kofia wamekusanyika kuzunguka kifaru huyu. Wanaonekana kumtibu mnyama huyu.

Mamba wawili wakubwa wamepumzika katika mazingira yanayo onekana kama bustani ya wanyama au hifadhi, mamba mmoja yuko mbele kidogo akiwa ame lala chini karibu na kingo za maji huku mamba mwingine akiwa nyuma yake pia akionekana akiwa ame tulia wote wawili wana ngozi iliyo kwaruzika na yenye milia milia sifa za kawaida za wanyama hao kuishi.

Sehemu ya mazingira ya mijini labda bustani au hifadhi yenye ziwa au bwawa na majengo marefu yakionekana nyuma kwa kuzingatia muktara wa Kenya, mandhari hii inaweza kuwa hifadhi ya uhuru wa ziwa la uhuru, jijini Nairobi ambayo inafahamika kwa kuwa na majengo marefu yanayoizunguka.

Ni mandhari tulivu na yenye kuvutia ya mto. Miti mirefu na mimea inasimama pande zote mbili za mto, ikiongeza hisia ya utulivu na uzuri wa asili. Baadhi ya miti ina majani mabichi sana huku mengine ikionekana kuwa na kivuli cheusi labda kutokana na mwanga au aina tofauti za miti. Mimea ya majini inaweza kuonekana ikikuwa kando ya kingo za maji ikchangia uzuri wa jumla wa eneo hili.

Wachezaji watatu wanaonekana kuwa wanaume wakifanya densi ya kitamaduni. Wamevalia mavazi maalum yenye kimila yenye manyoya na shanga, huku moja wao akiwa ameshika ngoma ndefu. Nyuma yao kuna kiti chenye rangi ya manjano na majengo yanayoashiria ukumbi ya eneo la nadani. Mwanga mkali unaangazia eneo la maonyesho.

Chui anaonekana akiwa ndani ya uzio wa wavu. Chui huyo ana rangi ya madoadoa akiwa na rangi ya manjano na nyeusi. Anaonekana akitembea kuelekea mbele na sehemu ya nyuma ya mwili wake unaonekana wazi. Nyuma ya uzio kuna miti na majani, kuashiria mazingira ya wanyama pori.

Kundi la watu wanaonekana wakifanya usafi katika eneo lenye uchafu mwingi na maji meusi yanaonekana kuwa taka. Eneo hili linaonekana kuwa mahali ambapo taka zimekusanyika, na mazingira yote yamejaa uchafu, plastiki, na vitu vingine visivyotakiwa.

Mto unaopita katikati ya eneo lenye makazi au majengo ya mijini. Maji ya mto yanaonekana machafu na yenye rangi ya kijivu au nyeusi ,yakiwa na takataka nyingi zinazoelea juu yake au zimekwama pembeni mwa kingo za mto. Kingo za mto zinaonekana kuwa na udongo usio na mimea mingi ,huku baadhi ya mimea midogo na vichaka vikiwa vimeota pembeni.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia sare za kijeshi, wanashiriki katika shughuli ya upandaji wa miti. Tukio hili linaonyesha jitihada za uhifadhi wa mazingira na upandaji miti . Ambao ni muhimu sana kwa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuihifadhi msitu.

Mtu mzima anayeonekana kuwa mlinzi wa wanyamapori au mfanyakazi wa kituo cha kuwatunza tembo, akimlisha ndovu mdogo kwa chupa. Mtu uyo amevaa mavazi ya rangi ya kijani kibichi na buti ndefu, akionyesha kuwa yuko katika mazingira ya kazi. Ndovu huyo mdogo anaonekana akinywa maziwa au kinywaji kingine kutoka kwenye chupa kwa kutumia mkonga wake.

Msafara wa magari yaliyosimama kwenye barabara ya vumbi, pengine katika mazingira ya pekee au uhifadhi ya wanyama pori. Magari haya yanaonekana kuwa ya aina ya safari au magari ya watalii, yakiwa na matairi ya ziada yaliowekwa nyuma na baadhi yakiwa na vifaa vingine juu ya paa, vinavyoashiria kuwa yameandaliwa kwa ajili ya usafiri wa nje ya barabara kuu.

Njia iliyozungukwa na miti mirefu na minene ikionyesha mandhari ya msitu au bustani kubwa ya miti. Njia hio inaonekana kuwa ya udongo au changarawe na inatumiwa na watu wanaotembea au kukimbia kwa mbali. Kuna bango linaloonekana ingawa maneno yake hayaonekani vizuri, ambalo linaweza kuwa linaelekeza au kutoa taarifa kuhusu eneo hili. Miti mingi ina majani mabichi na kufanya eneo hilo kuwa na kivuli kizuri na hewa safi.

Mandhari ya pori au bustani ya wanyama. Katikati ya picha kuna mbuni akitembea kwenye eneo la kijani kibichi. Nyuma yake kuna miti mirefu yenye majani mengi ikitoa kivuli. Upande wa kushoto wa picha kuna wanyama wengine wawili wadogo wanaoonekana kama swara au paa wakila majani. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye nyasi ndefu na miti mingi.

Chui mmoja akiwa amechuchumaa karibu na maji, madoa yake meusi kwenye manyoyavya rangi ya dhahabu yanaonekana wazi ,yakionyesha uzuri wa mnyama huyu wa porini. Nyuma ya chui kuna mazingira ya asili yenye majani na shine la mti mkubwa.

Ni eneo chafu lililojaa takataka na uchafu. Mabaki ya nguo, plastiki na vitu vingine yamerundikwa chini. Nyuma kuna majengo yaliyoharibika, yakionyesha mazingira magumu ya maisha. Anga linaonekana kuwa na mawingu. Hii ni taswira ya uchafuzi wa mazingira na umaskini.

Mifuko ya plastiki iliyotupwa kando mto au mkondo wa maji, mifuko mingi ni nyeupe lakini pia kuna baadhi ya rangi nyingine. Maji, meusi yanaonekana kutiririka nyuma ya rundo la taka, na mimea, imezunguka eneo hilo. Mbali kidogo, upande wa kulia kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akifanya kazi, au akichakata taka hizo.

Ni eneo la kupendeza lililozungukwa na uoto wa asili. Njia ya rangi ya kahawia iliyotengenezwa kwa vigaa inaonekana kutanda mbele, ikipotelea kati ya miti mirefu yenye majani mengi. Upande wa kushoto na kulia wa njia kuna vichaka vidogo na mimea mbalimbali, vikiongeza rangi ya kijani kibichi na kuunda mandhari ya kuvutia.

Kundi la watu linaonekana wakivuta au kusukuma gari dogo la mikono lililobeba runda kubwa la vitu vinavyoonekana kama nguo au takataka zilizokusanywa karibu na reli. Watu wao wanaweza kuwa wakikusanya taka kwa ajili ya kuuza, au wanahamisha mali zao. Uwepo wa reli unaashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na njia ya usafiri wa treni.

Ni eneo kubwa lililojaa takataka na uchafu, ikiwemo mifuko ya plastiki, chupa na mabaki mengine mengi. Mbali kwa mbele kuna baadhi ya miti mingine ikiwa imekauka na mingine baado ina majani. Nyuma ya miti hiyo kuna majengo au nyumba ambazo zinaonekana kuwa za makaazi, zikionyesha kuwa eneo hili lililojaa takataka liko karibu na makaazi ya watu.

Ni mazingira ya makazi duni yanayoashiria maisha ya watu masikini. Mwanamke amesimama karibu na bomba la maji akijaribu kujaza ndoo na maji. Amevalia shati la waridi na sketi nyeusi. Karibu naye kuna ndoo kadhaa za rangi tofauti. Nyumba zimejengwa kwa mabati na ziko karibu karibu. Maji machafu yanatiririka chini na nguo zimerundikwa kando ya kamba.

Wafanyakazi wanasafisha maji machafu yaliyojaa takataka. Maji yanaonekana meusi na yamefunikwa na taka mbalimbali, nyuma yake kuna wafanyakazi wengine kadhaa wakiendelea na kazi ya usafi. Kwa mbali kuna majengo yanaonyesha makaazi ya watu. Hali hii inaashiria uhitaji wa haraka wa usafi wa mazingira.

Kundi la wachezaji wakiwa wamejipanga mstari wakicheza ngoma ya kitamaduni. Wamevaa mavazi yanayofanana yakiwa na rangi ya machungwa na ruwaza za kiafrika na manyoya meupe kichwani. Wengine wameshika vyombo vya mziki. Nyuma yao kuna ukumbi mkubwa na viti.

Mafuriko yanaonekana kuwa yamesababisha uharibifu mkubwa katika eneo lililonyeshwa .Maji mengi yaliyochaganyika na tope yamejaa kupita kiasi na yamefurika hadi kufika makahazi ya watu. Nyumba nyingi ambazo zimejegwa karibu na mkondo wa maji au mto zimezigirwa na maji hayo na baadhi zimeanza kuharimbika au ziko katika hali ya kubomoka.

Twiga wawili wakiwa wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi, huku nyuma yao kukiwa na jiji lenye majengo marefu. Hii inaweza kuwa ishara ya hifadhi ya kitaifa ya Nairobi, ambapo wanyama pori huishi karibu na mandhari ya jiji. Twiga mmoja anaonekana kuwa mkubwa zaidi kuliko mwingine.

Kobe amekaa kwenye udongo karibu na mimea midogo. Ganda lake lina rangi ya kahawia na michoro mieusi ikiashiria kuwa ni aina ya kobe anayeishi maeneo ya nyasi au misitu. Anaonekana akitembea polepole au akitafuta chakula huku kichwa chake na miguu yake vikiwa nje ya ganda. Mazingira yanaonekana ni ya asili yenye nyasi na majani madogo.

Mwanaume amesimama karibu na twiga mkubwa, anaonekana akishika kichwa cha twiga huyu, au akimlisha. Twiga huyo anaonekana kuwa mzoefu na watu. Jambo linaloashiria kuwa labda wako katika hifadhi ya wanyama kituo cha ulinzi wa twiga, au mahali ambapo twiga wamezoea kuingilia na binadamu, kama vile Giraffe Centre jijini Nairobi. Kuna twiga wengine pia wanaonekana nyuma na mandhari ya miti mingi linaloonyesha eneo la asili.

Maji yanyofurika yanaonekana kuwa na matope yakipita karibu na makazi duni ya vibanda hii inashiria hatari kwa wakazi wa eneo hilo kutokana na uharibifu wa mali na uwezekano wa magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Mafuriko kama haya huleta changamoto nyingi za kibinadamu na ki uchumi.

Hali ya maisha katika mtaa wa mabanda labda Kibera. Ni wazi kuwa kuna tatizo la huduma duni za jamii. Kijana anaonekana akichota maji au akifanya kitu kingine kwenye eneo lenye maji machafu. Hali hii inaashiria changamoto kubwa za upatikanaji wa maji safi na salama pamoja na mazingira magumu ya kuishi. Hali hii inaweza kuathiri afya kwa ustawi wa jamii inayoishi katika maeneo kama haya.

Pundamilia wamekusanyika katika eneo la wazi. Wanyama hawa wanatambulika kwa milia yao nyeusi na nyeupe iliyopangika vizuri. Wote wanaonekana wakijishughulisha na shughuli ya kujilisha. Mandhari ya nyuma ya picha inatoa taswira tofauti kabisa. Mbali kabisa kuna majengo marefu yanayoashiria kuwepo kwa jiji kubwa.

Kundi kubwa la ndege weupe wakiruka angani wakifanya muundo wa kuvutia dhidi ya anga la buluu. Ndege hao wameenea katika anga na kuunda mifumo ya asili na inayobadilika kila wakati. Baadhi yao wamekusanyika karibu huku wengine wakiwa mbali zaidi, wakionekana kama vitone vidogo. Hii inaweza kuonyesha uzuri wa asili, uhuru au hata uhamiaji wa ndege.

Tembo mdogo analishwa maziwa na mwanaume aliyevaa mavazi ya kijani. Tembo huyo anaonekana kuwa mdogo, labda mtoto na anakunywa kwa chupa kubwa. Nyuma yake kuna tembo wengine wadogo wawili wakitembea. Watu wengi wamekusanyika karibu wakishuhudia tukio hilo.

Kundi la watu labda wafanyakazi au kujitolea wakifanya usafishaji au kukusanya taka katika mazingira machafu sana. Watu hao wamevaa nguo za kujikinga kama vile jaketi za rangi ya kijani kibichi, zinazoonekana wazi na labda buti za maji au vifaa vingine vya kujikinga. Wamesimama ndani ya maji meusi yaliyochanganyika na taka wakitumia zana kama vile reki na fimbo kukusanya taka. Nyuma yao kuna mlima mkubwa wa taka na takataka.

Kundi kubwa la nyumbu wakivuka mto wenye mwinuko, wanyama hao wako katikati ya harakati ya kupanda ukingo mwingine wa mto na wengine wao bado wako ndani ya maji. Wanaonekana wakiwa wamekusanyika kwa wingi jambo ambalo ni la kawaida wakati wa uamuaji wa mkuu. Mandhari ya picha inaonyesha ukingo wa mto wenye udongo uliofurika na upande mwingine unaonekana kuwa na nyasi na ardhi.

Mwanamke amesimama karibu na vyombo vitatu vikubwa vya chuma vinavyo fanana na mapipa au mitungi ndani ya chumba kinacho onekana kama jiko la jumuia au chumba cha kupika cha kibiashara. Vyombo hivi vinaonekana kuwa na vifuniko na chini yake kuna sehemu zinaonekana kama mawe au sehemu za kuwekea kuni au makaa.

Simba jike amelala kwa utulivu juu ya kilima kidogo cha udongo au nyasi. Mbele yake kwa mbali kabisa kuna jiji yenye majengo marefu yanayochomoza angani, ishara ya maendeleo ya miji. Simba huyo anaonekana ametulia labda akichunguza mazingira yake au akipumzika baada ya shughuli.

Mifereji wa maji taka uliopakana na eneo lenye watu. Unaonyesha hali isiyoridhisha ya usafi. Watu wanaonekana wakiishi au kufanya shughuli zao karibu na mfereji huo ambao umejaa uchafu na takataka zilizotapakaa kando yake. Hali hii inaweza kuwa tishio kwa afya ya jamii na inahitaji kushughulikiwa haraka.

Pundamilia wawili wamesimama karibu sana, mmoja akiwa amemlalia mwenzake katika eneo la wazi lenye nyasi. Wanaonekana wakiwa katika makazi yao ya asili labda hifadhi ya wanyama pori. Nyuma yao kwa umbali kabisa kuna majengo marefu ya jiji yanaonekana, yakionyesha tofauti kati ya mazingira ya asili ya wanyama pori na mandhari ya mjini.

Kundi la tai wakiwa wamekusanyika karibu na eneo lenye maji, ambalo linaweza kuwa ziwa au bwawa. Tai hao wana manyoya ya kahawia na meupe, na wanaonekana wamejipanga. Nyuma yao kuna maji yaliyotulia na mimea ya majini. Mbali zaidi kuna miti na milima ikionyesha mandhari asilia. Anga lina mawingu meupe likitoa mwanga mzuri.

Eneo kubwa la ardhi yenye nyasi ya kijani kibichi. Nyuma ya eneo hilo la nyasi kuna maeneo yenye miti au mimea mingine, na pia vijumba vidogo au majengo yaliyotawanyika, kuashiria uwepo wa makazi ya watu. Kwa umbali zaidi, kuna safu ya milima mirefu yenye kilele kinachoonekana kufunikwa na ukungu au mawingu.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa wamevaa sare zinazofanana za rangi ya kijani kibichi, wanaonekana wamekusanyika katika eneo ambalo linafanana na makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda. Kutokana na miundo ya majengo na mandhari ya jumla watu hawa wanaonekana kushiriki katika shughuli za kijamii au kusafisha labda kama sehemu ya mradi kwa kuboresha mazingira au kampeni ya usafi.

Mto au mkondo wa maji unaopita katikati ya makazi ya watu. Upande wa kushoto kuna nyumba zinazooneka kuwa za mabanda au zisizojengwa kwa vifaa visivyo imara. Zikiwa na paa za mabati yenye kutu. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya kijivu ikipendekeza uchafu wa mazingira.

Ni mazingira yanaonekana kuwa duni yenye nyumba zilizoezekwa kwa mabati. Kuna uchafu chini na udongo unaonekana kuwa na matope au mvua. Mtu mmoja anaonekana kubeba ndoo na mfuko mkubwa wa manjano akitembea katikati ya mazingira hayo.

Eneo la ujenzi au ubomoaji linaonekana likiwa na mashine kubwa ya kuichimbia ikibomoa jengo au rundo la kifusi. Kifusi kimetapakaa chini kikionyesha mabaki ya jengo lililobomolewa kama vile mabao, chuma na matofali. Watu kadhaa labda wafanyikazi wanaonekana wakiwa karibu na mashine hio.

Pundamilia, mnyama maarufu kwa mistari yake mieusi na nyeupe, akiegemea au kusimama karibu na mti. Pundamilia ni sehemu muhimu ya viumbe hai barani Afrika na nchini Kenya wanapatikana katika mbuga mbali mbali kama vile: Maasai Mara, Amboseli na Nairobi Nationa Park .

Kundi la watoto wa shule wakiwa wamekusanyika karibu na mwanaume mmoja anayeshikilia mche wa mti. Mwanaume huyo amevaa koti jeupe na anaonekana kama mwalimu au mtaalamu wa kilimo anayewafundisha watoto kuhusu upandaji wa miti. Watoto wamevaa sare za shule na wengine wao wanaonekana wakimwangalia mwanaume huyo kwa umakini huku wengine wakitabasamu.

Chui amelala kwenye nyasi na vichaka vidogo ana madoa meusi kwenye ngozi yake ya dhahabu macho yake yanaonekana kuwa macho na makini hata kama amelala akionyesha asili yake ya kuwa mwindaji makini. Mazingira ya chui huyu yanaonyesha kuwa yuko porini au katika eneo lenye uoto wa asili.

Wanasarakasi wa wa Kenya wakifanya onyesho la kuvutia kwenye jukwaa. Mmoja wao amesimama kwa mikono, huku wengine wakiunda piramidi ya binadamu chini yake. Wanavaa nguo zenye madoa kama chui zikiwapo muonekano wa kipekee. Nyuma yao kuna viti vingi vya kijani vilivyopangwa kwenye ukumbi, vikiashiria watazamaji. Kwenye upande wa kushoto, kuna wanamuziki wanaopiga ngoma, wakiongeza burudani kwenye onyesho.

Wanyama wawili mmoja akiwa upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia, wote wakiwa wamesimama kwenye eneo lenye nyasi ndefu na vichaka. Wanyama hawa wanafanana sana na kuru. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti mingi na vichaka, ikionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa ni mbuga ya wanyama au hifadhi ya asili. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na yenye mwanga.

Ni mandhari ya makaazi yasiyopangwa yanayojulikana kama mitaa ya mabanda ambapo nyumba zimejengwa kwa vifaa visivyo imara kama vile mabati na mbao. Nyumba hizi zimejengwa karibu karibu kwa mpangilio usio rasmi zikionyesha msongamano mkubwa wa watu na ukosefu wa miundo mbinu. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna mto mdogo au mkondo wa maji machafu.

Mwanaume aliyevaa sare ya kijeshi au mwindaji akiwa ameshika bunduki na kuelekeza kuelekea simba aliyelala chini, simba huyu anaonekana kama mekufa. Mazingira yanaonyesha uwepo wa mazingira na ua wa kamba. Kuna tangi la maji kwa mbali, hali hii inaweza kuashiria tukio la uwindaji haramu au oparesheninya kudhbiti wanyama pori.

Kifaru anaonekana kupumzika kwa utulivu katikati ya nyasi ndefu, labda akifurahia jua au akipunguza uchovu baada ya kutafuta chakula. Pembe zake mbili ambazo ndizo zinamfanya atamaniwe na wawindaji haramu zinasimama wazi zikionyesha ukuu na nguvu zake.

Ndege mrefu anayeonekana kuwa korongo au jamii nyingine ya ndege wa majini akisimama ndani ya maji na bawa zake zikiwa zimefunguka kidogo. Ndege huyu anaonekana kuwa na miguu mirefu na mdomo mrefu, unaofaa kwa kuvua samaki au kutafuta chakula majini. Kuna mawimbi madogo yanayoonekana kuzunguka miguu yake yakionyesha mwendo au shughuli yake.

Msitu au eneo lenye miti mingi na minene inaoonekenana ni mazingira ya asili labda polini ama katika shamba la miti. Baadhi ya miti inaonekana mirefu na yenye majani mengi ikionyesha afya ya mimea katika eneo hili.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa vijana wanashiriki katika shughuli ya kusafisha mazingira au kampeni ya uhifadhi wa asili. Watu wa nne wako mbele ya picha na wanaonekana wazi, wakitabasamu na kuangalia kamera. Wamevalia fulana zenye rangi angavu kama vile kijani, kibichi na buluu, ambazo huenda zinashiria sare za shirika au kikundi wanachoshiriki.

Mtu mmoja anaonekana kusafisha mazingira yenye uchafu mkubwa karibu na kingo za mto au mkondo wa maji machafu. Mtu huyo ambaye anaonekana kama mwanaume ameshika mfuko mkubwa unao onekana kuwa umejaa taka akionyesha juhudi za kukusanya uchafu kutoka kwenye eneo hilo.

Ndege mzuri mwenye manyoya ya rangi ya manjano na nyeusi amesimama juu ya tawi la mti lenye majani mabichi, ana shingo ya manjano iliyokolea na kifua cheusi huku mgongo wake ukiwa na michirizi ya kawia na manjano ,ndege huyu anaonekana kuwa macho na ametulia juu ya zao.

Ni eneo lililoathiriwa na mafuriko. Maji yamechanganyika na matope yanayotiririka kwa kasi yakionyesha nguvu ya mafuriko. Kando ya mto au mkondo wa maji kuna uchafu mwingi na mabaki ya ardhi iliyobomoka. Majengo ya makazi yaliyojengwa karibu na mto yanaonekana na baadhi yao yanaweza kuwa yameathirika na mafuriko.

Mti mmoja ulio wazi, unafanana na aina ya mti wa mibuyu, umesimama peke yake katikati ya mandhari yenye miti mingine midogo na vichaka. Mti huo una majani machache na matawi yaliyotawanyika, na unaonekana umesimama juu ya kilimo au eneo lililoinuka. Nyuma ya mti huo kuna safu ya miti mingine mikubwa na angali inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Mbuni wanaoyesha mchanganyiko usio wa kawaida wa maisha ya porini na madhari ya mjini. Wanyama hao wakubwa wenye sifa ya kua ndege wasioruka wanaonekana wakijishugulisha na kujiunga kwa amani katika eneo kubwa la wazi lenye nyasi, miguu yao mirefu na miili yao mikubwa inaonekana wazi, zaidi ni uwepo wa majengo marefu ya jiji la kisasa yanayochomoza angani nyuma yao.

Nyati amesimama kwenye eneo lenye nyasi kavu anaonekana kuwa na pembe kubwa zilizo jikunja kwelekea juu na mwili wenye nguvu. Nyuma yake kuna miti michache na vilima visivyo na mimea mingi. Hii inashiria hii inaweza kuwa ni mbuga ya wanyama au hifadhi ya asili.

Kundi la ndege aina ya kwarara, wamesimama karibu na ukingo wa maji. Ndege hao wana manyoya meupe na meusi na mdomo mrefu mweusi uliopinda. Wapo kwenye eneo lenye nyasi ndefu na vichaka vingi vya kijani. Kando ya maji yanaonekana kuwa mto au ziwa. Mazingira yanaashiria eneo la asili la makaazi ya ndege hao.

Wanaume wawili wanakusanya chupa nyingi za plastiki, zilizotupwa kwenye eneo lenye mimea. Chini yao kuna rundo kubwa la chupa za plastiki, za ukubwa na rangi mbalimbali, zikiashiria kiwango kikubwa cha uchafuzi wa mazingira. Nyuma yao kuna mimea mingi ya kijani kibichi na labda chanzo cha maji kama mto, au mkondo wa maji kinachoonekana kwa mbali.

Ni makazi duni au mtaa wa mabanda unaofanana na maeneo kama Kibera nchini Kenya. Nyumba zimejengwa na vifaa visivyo rasmi kama vile mabati ya kutu, udongo na mbao chakavu. Zimejengwa karibu karibu na kuna njia nyembamba zenye udongo na matope katikati yao. Mazingira inaonekana kuwa duni na udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu.

Twiga watatu wamesimama kwenye eneo la wazi lenye miti na mimea mingine. Twiga hawa wana rangi ya kahawia na madoa meusi ambayo ni tabia ya twiga. Wamesimama pamoja na mmoja wao anaonekana kuwa mdogo zaidi. Wanyama hawa katika mazingira ya asili au katika hifadhi ya wanyama pori.

Simba dume na simba jike wakiwa pamoja kwenye eneo lenye nyasi na miti kwa nyuma. Simba dume ana mane marefu na meusi, yanayoonyesha ukomavu wake. Simba jike yuko karibu naye wakionekana kuwa na uhusiano. Mandhari inaashiria wanyama hao wako katika makazi yao ya asili labda katika hifadhi ya wanyamapori.

Watu watatu waliovalia mavazi ya kitamaduni wakionyesha utamaduni tajiri. Wawili kati yao ni wanawake wakiwa wamesimama pande mbili za picha na mwanaume mmoja ameketi katikati yao. Wanawake wamevalia sketi fupi nyeupe zenye manyoya au vitu vinavyofanana na manyoya chini. Vifuani wamevalia nguo nyekundu zinazoonekana kama vile zimeshonwa Kwa shanga.

Eneo liliojaa takataka na uchafu linajitokeza wazi likonyesha changamoto kubwa ya kimazingira inayokumba jamii linaonekana kama jaa la taka lisilo rasmi ambapo kila aina ya takataka imetapaka. Nyuma ya uchafu huu kuna makazi ya watu pengine vibanda au nyumba zilizojengwa karibu na eneo hili ikionyesha mazingira magumu ya kuishi

Tembo wanatembea barabarani wakiwa karibu na gari la utalii. Tembo hawa wanaonekana wakubwa, mmoja akiwa karibu na gari na mwingine mbali kidogo. Barabara inaonekana kupita katika eneo lenye maji au bwawa. Hali hii inaweza kuwa safari ya wanyama wa pori au mbuga ya kitaifa.

Mbuni amesimama katika mazingira yanayoonekana kwa ya asili labda hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama. Mbuni huyu anashingo defu ,miguu mirefu na manyoya meusi yenye madoa meupe au rangi ya kahawia nyepesi kwenye sehemu za miguu na mabawa, nyuma yake kuna miti na mimea na pia uzio au kizuizi kinachonekana kwa mbali upande wa kulia.

Kifaru anaonekana akila nyasi. Ana pembe ndefu na mwili mkubwa wa rangi ya kijivu. Udongo alipo ni mwekundu. Amesimama ndani ya ua wa kamba zinazomlinda. Hii inaonyesha makaazi yake labda katika hifadhi ya wanyamapori au kituo cha uhifadhi.

Gunia kubwa la kijani limejaa taka mbali mbali likining'inia kwenye mizani inayopima uzito. Mizani yenyewe inaonekana kuwa ya zamani na yenye kutu, ikiashiria kuwa mazingira haya yanahusiana na usimamizi wa taka. Nyuma ya gunia kuna rundo kubwa la takataka zisizo na mpangilio, zikiwemo, mifuko ya plastiki, chupa na vitu vingine vya taka.

Kundi la watu wakiwemo wanafunzi na watu wazima wanaonekana wamekusanyika karibu na mimea iliyopandwa kwenye mfumo wa kisasa wa kilimo pengine mfuko au makopo. Mwanafunzi mmoja ambaye ni mvulana anaonekana akizungumza au kuonyesha mimea hiyo kwa umaakini . Mimea hiyo ina majani makubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume mmoja anaonekana akifanya biashara ya maji kwa kutumia mkokoteni mkubwa wenye magurudumu iliyojaa madumu mengi ya maji. Madumu hayo yana rangi tofauti kama vile: manjano na rangi ya kahawia na yamewekwa juu ya mkokoteni. Baadhi yakiwa yameegemewa au kupangwa bila mpangilio mzuri.

Mtu anajaza maji kwenye madumu, inaonekana kuna uhaba wa maji ndio maana watu wanajirundukia maji. Maji yanaonekana yakimiminika kutoka kwenye bomba. Hali hii inaweza kuwa inawakilisha tatizo la uhaba wa maji katika eneo fulani.

Mtu mmoja anakimbia kwenye njia ya udongo ndani ya msitu mnene. Njia hio imezungukwa na miti mirefu na mingine ya kijani kibichi ikionyesha mazingira ya asili na tulivu. Labda hifadhi au bustani kubwa. Mwangaza hafifu unachucha ukipita miti ukiangazia njia. Taswira hii inatoa hisia utulivu na mazoezi ya nje.

Mazingira ya kupendeza yenye viumbe na mimea. Mnyama mkubwa kama mbuni anatembea taratibu kwenye nyasi zenye kijani kibichi. Ndege huyo ana rangi za kahawia na nyeusi zilizochanganyika vizuri na mazingira yake. Juu yake kuna miti mirefu yenye majani mengi ikitoa kivuli kizuri.

Mandhari ya mto au mkondo wa maji unaopita katikati ya makazi ya watu. Upande wa kushoto kuna nyumba zinazoonekana kuwa za mabanda ama zilizojengwa kwa vifaa visivyo imara. Zikiwa na paa za mabati yenye kutu. Njia ndogo labda ya udongo au mawe inapanda juu kutoka kando ya maji na kuna mimea ya kijani kibichi ikikua kandokando ya njia hiyo.

Mwanamke anayeonekana akifanya kazi labda akifua nguo au kusafisha vyumba. Karibu na mabonde na ndoo mbali mbali za rangi tofauti. Eneo hili linaonekana kuwa la nje na nyumba zilizotengenezwa kwa mabati au vifaa vingine visivyo rasmi vinaoenekana kwa nyuma. Kuna vifaa na vitu vingine vilvyo tawanyika ardhini kuashiria shughuli zinazoendelea.

Ni eneo lililochafuliwa sana karibu na chanzo cha maji labda mto au ziwa dogo. Sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na rundo kubwa la mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali ikiwemo buluu, kijani kibichi, nyekundu na njano. Mifuko hii imetawanyika ovyo ikionyesha kiwango kikubwa cha uchafuzi wa mazingira. Watu wachache wanaonekana wakikusanya au kupanga mifuko hiyo.

Kuna rundo la takataka lililoekelewa juu ya mkokoteni. Watu wawiki wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na hilo rundo la takataka. Watu wengine kwa mbali wanaonekana wakitembea wakiwa katika shughuli zao za kila siku. Kuna majumba ambayo yanaonekana kuwa yametengenezwa kwa kutumia mabati yakionekana kwa umbali.

Matatu kadhaa yameegeshwa na watu wengi wakiwa wamesimama karibu nazo. Baadhi ya watu wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye matatu, huku wengine wakiwa wamekusanyika karibu. Mazingira yanaashiria kituo cha basi au eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma. Kuna majengo marefu nyuma ambayo yanaweza kuashiria kuwa eneo hili iko katikati ya jiji au eneo lenye watu wengi.

Ni katika kituo cha mabasi. Mabasi mengi yameegeshwa yakingojea wasafiri. Kuna watu kadhaa ambao wako karibu na mabasi hayo. Kuna miti inayoonekana ikiwa na matawi ya kijani kibichi. Kuna ghorofa ambazo zinaonekana nyuma ya mabasi hayo ikiashiria kuwa ni jijini.

Msongamano wa magari kwenye barabara kuu labda wakati saa za kilele au kutokana na tukio fulani. Magari mengi ya aina tofauti kama vile magari ya abiria, malori na mabasi yamekwama kwenye foleni ndefu. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara wakionyesha kuwa magari yamesimama kabisa au yanasonga polepole.

Eneo lenye shughuli nyingi la mji likiwa na msongamano wa watu na magari, kuna basi dogo la abiria lenye mapambo ya rangi nyingi na miundo ya kipekee likisimama au likisonga kwa upolepole katikati ya trafiki ,kuna watu wengi wakitembea baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za kawaida na wengine wakiwa wamevalia jaketi za usalama zinazong'aa labda maafisa wa trafiki.

Magari kadhaa yamepaki karibu na mlango wa handaki. Gari dogo la abiria ambalo linafanana na daladala au basi dogo la safari likiwa na rangi nyeupe. Karibu nalo kuna gari jeusi la abiria ambalo linaonekana huwa la kifahari na kubwa.

Barabara yenye shughuli nyingi katika jiji la Nairobi, kuna magari menga haswa matatu na basi makubwa. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara, baadhi yao wakionekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye magari. Majengo ya kibiashara yanaonekana pande zote za barabara yakionyesha kuwa eneo hili linaeza kuwa kituo cha biashara au usafiri.

Ni eneo la barabara lenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au soko la wazi. Kituo kikuu cha picha ni basi ndogo la abiria ambalo linaonekana kuwa matatu. Kuna watu wengi waliojikusanya karibu na basi baadhi yao wakingia au kutoka na wengine wakitembea kando ya barabara. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida na wengine wamebeba mizigo.

Basi la abiria ya rangi ya chungwa lime egezwa barabarani au katika eneo la kituocha mabasi huku majengo yakiwa nyuma yake watu wachache wanaonekana karibu na basi hilo na mtu mmoja akiwa kwenye mkokoteni yuko karibu nalo.

Watu wengi wamekusanyika karibu na matatu, baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo yao, jambo linaloashiria shughuli kubwa ya abiria wanaoingia na kutoka. Mandhari ya nyumba yanaonyesha majengo na vibanda vya biashara, kuashiria kuwa eneo hili ni kituo cha mabasi au soko lenye shughuli nyingi. Hali hii inaonyesha mfumo wa usafiri unachanganya usafirishaji wa abiria na bidhaa.

Kundi la watu limekusanyika katika eneo lenye shughuli nyingi, ambalo linaonekana kuwa mkutano ya barabara au kituo cha mabasi. Watu wengi wamevalia mavazi ya kawaida na wanaonekana wakitembea au kusubiri. Kuna mabasi machache yanaonekana kwa mbali. Pia kuna alama za barabarani na mabango yaliyo na nambari na majina ya maneno kama vile: Valley Road, Kilimani na Congo . Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Ni barabara iliyojaa magari mengi ikiashiria masongaman wa magari. Kuna mabasi, malori na magari mengine yaliopanga foleni ndefu. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wengine wakinunua vitu kutoka kwa wachuuzi. Majengo marefu yanajipanga kando ya barabara yakionyeshamazingira ya mijini.

Hiki ni kituo cha mabasi. Kuna mabasi ambayo yameegeshwa yakingoja wasafiri kuna watu kadhaa ambao wamesimama karibu na mabasi hayo wengine wakiwa wasafiri wengine wakiwa katika shuguli zao za kila siku. Kuna majumba marefu ambayo yanaonekana kwa umbali.

Barabara yenye magari na watu wakitembea kwa miguu. Kuna ishara ya barabarani yenye duara nyekundu na picha iliyopigwa marufuku ya magari mawili yakipitishana kuashiria labda marufuku yakupishana au kugeuza. Mtu anaonekana akitembea kando ya barabara akiwa amebeba mkoba

Matatu nyekundu iliyopambwa kwa michoro mingi, na yenye rangi nyingi. Matatu hizi zinajulikana kwa ubunifu wao wa sanaa, muundo ya ndani ya kuvutia, na mifumo ya sauti ya hali ya juu. Kuna watu kadhaa karibu na matatu, wanaume wawili wamesimama karibu na mlango wa matatu, mmoja wao, akionekana akitembea. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo marefu ya kisasa.

Barabara kuu yenye njia nyingi inayoonekana kuwa na shughuli nyingi na magari kadhaa yakisafiri pande zote mbili. Upande wa kushoto wa barabara kuna basi la blue limeegeshwa au linasafiri polepole kando ya njia. Kati ya barabara kuu na upande kuna eneo lenye nyasi. Limepandwa likitenganisha barabara na kando yake. Pia kuna nguzo ndogo nyeupe zililopangwa kando ya barabara.

Kundi ya watu wamesimama kando ya barabara karibu na magari ya abiria madogo yanayojulikana kama matatu nchini Kenya. Magari hayo ni ya rangi ya chungwa na meupe. Mmoja wa wanaume amevaa shati la zambarau na suruali ya kaki akitembea mbali na kundi. Nyuma yao kuna majengo marefu ya jiji yanayoashiria eneo hilo lina shughuli nyingi.

Kuna majumba marefu ambayo yanaonekana yakiwa mengi. Kuna gari ambalo ni la basi ambalo limeegeshwa likingojea wasafiri. Kuna watu kadhaa ambao wanaonekana wakitembea wakiwa katika shuguli zao za kila siku.

Basi la rangi ya buluu likiwa limeegeshwa barabarani, likizungukwa na watu wengi. Mbele ya basi, kuna watu wakitembea na baadhi yao wanasukuma mikokoteni. Upande wa kulia, kuna basi lingine la rangi ya machungwa. Majengo ya mijini yanaonekana kwa nyuma, yakionyesha kuwa eneo hili lina shughuli nyingi za kibiashara na usafiri.

Mabasi mengi ya rangi tofauti kama vile buluu, njano na nyeupe yamepanga foleni yakisubiri abiria. Watu wanaonekana wakishuka na kupanda mabasi. Nyuma ya mabasi kuna majengo ya ghorofa na miti yakionyesha mazingira ya mijini. Hali hii inaonyesha utumiaji wa usafiri wa umma.

Kuna watu kadhaa karibu na mabasi mmoja wao mwanaume amesimama karibu na basi la kijani labda akisubiri abiria au anafanya kazi kama kondakta. Mabasi haya yanafanana na yale yanayotumika Kwa usafiri wa umma nchini Kenya ambayo Kwa kawaida hujulikana kama matatu. Picha inaonyesha shughuli za usafiri wa umma katika mazingira ya mjini.

Barabara kuu enye njia nyingi, inaonekana ikiwa na magari mengi mabasi na pikipiki zikitembea. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali yakionyesha maandari ya mjini. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi, ikionyesha mzongamano wa magari, Anga lina mawingu meupe ikionyesha hali ya hewa ya kawaida. Miti na mimea inaonekana kando ya barabara ikiongeza uzuri asili.

Kuna matatu ambazo zimeegeshwa, labda zikingojea wasafiri au zikiwa katika kituo cha kuegeshwa. Kuna watu ambao wanaonekana katika shughuli zao za kawaida, wengine wao wakionekana kuwa wasafiri . Kuna miti inayoonekana kando kando ikiwa na matawi ya kijani kibichi . Kuna nyumba zinazoonekana kwa umbali ikiashiria kuwa , hili ni eneo lenye shughuli nyingi.

Magari kadhaa ikiwemo matatu, kuna kundi la watu wakiwa wamesimama karibu na magari mengine wakiwa wamevaa nguo zao za kawaida na wengine wakiwa wamevaa koti au sare za rangi ya chungwa. Labda wahudumu wa matatu au wafanya biashara wadogo. Watu wengi wanaonekana kuwa na shughuli zao wakitembea au kusubiri.

Handaki la barabara linaonekana likiwa limejenwa kwa matofali ya rangi ya kahawia nasehemu ya juu ikiwa na rangi ya njano. Juu ya handaki ujumbe wa tahadhari kwa madereva umeandikwa ,ukihimiza kutoendesha kwa kasi kubwa. Alama ya KENHA mamlaka ya barabara kuu ya kenya, inaonekana pande zote mbili za handaki, ikionyesha usmamizi wa barabara hii.

Ni barabara pana yenye njia nyingi za magari zinazoelekea pande zote mbili. Inaonekana kuna angalau njia tatu zaidi kwa kila upande zikitenganishwa na vizuizi vya chuma na eneo lenye miti au nyasi katikati. Barabara inaonekana kuwa katika hali nzuri. Kuna magari mbalimbali yanayoendeshwa barabarani yakiwemo magari madogo, lori na mabasi ya abiria.

Hiki ni kituo cha mabasi, kuna amabye yameegeshwa yakingojea wasafiri, kuna watu ambao wanaonekana wakitembea wakiwa katika shugli zao za kila siku wengine wakiwa wasafiri. Kuna majumba marefu ambayo yanaonekan kwa umbali.

Basi dogo la abiria maarufu kama matatu nchini Kenya likiwa limepambwa kwa michoro ya kuvutia na rangi nyekundu na nyeupe. Nyuma ya matatu hiyo Kuna majengo marefu na magari mengine yaliyoegeshwa, ikionyesha kuwa eneo hili ni katikati ya jiji au sehemu yenye shughuli nyingi.

Ni jumba la Archive jijini Nairobi na picha inaonyesha eneo lenye shughuli nyingi lililokaa katikati mwa jiji, unaoweza kuona umati wa watu wakitembea kwa miguu na magari yakipita barabarani, kuashiria shughuli za kawaida na maisha ya jiji kuu. Majengo marefu yanaonekana nyuma, yanaongeza udhibitisho kwamba hapa ni eneo la kibiashara au katikati ya jiji lenye shughuli nyingi.

Mandhari ya barabara yenye magari kadhaa, ikiwemo gari ndogo jeupe, basi la pinki, na magari mengine yanaonekana. Pia kuna miti na kile kinachoonekana kama daraja au barabara ya juu nyuma. Mtu mmoja anaonekana kando ya barabara, karibu na basi la pinki.

Bango kubwa lenye namba thelethini na tatu na maandishi, Utawala sabini, likiwa limebebwa na mtu. Pia kuna mabango mengine ya matangazo nyuma yake. Moja ikiwa na jina Nairobi Nation na namba ya simu. Mabasi yanaonekana kuwa ya usafiri wa umma. Yanafanana na yale yanayotumika nchini Kenya.

Matatu lenye michoro ya chui, ikiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli mingi mjini. Milango ya gari iko wazi na kuna watu wamesimama karibu nalo, labda abiria wanaopanda au kushuka au wakisubiri usafiri. Nyuma ya gari kuna majengo yenye mabango mbalimbali.

Shughuli nyingi kwenye kituo cha reli na barabara . Magari mengi yameonekana pamoja na watu wengi wakitembea na kusubiri usafiri. Kulia kuna njia za reli na jengo dogo karibu na kituo chini. Mabasi ya rangi ya njano na buluu yanasubiri abiria. Hii ni taswira ya usafiri wa umma katika eneo lenye watu wengi.

Barabara inaonekana kuwa na magari yanayopita. Huku basi la abiria ya rangi ya chungwa likionekana likiwa mbele kidogo. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamebeba mizigo. Mazingira yanaashiria kuwa ni mazingira ya mjini yenye shughuli nyingi. Anga inaonekana wazi ikionyesha siku yenye jua.

Ni kituo cha matatu ambapo kuna magari mengi ambayo yameegeshwa. Kuna watu kadhaa ambao wanaonekana, wengi wakiwa ni wasafiri wengine wakiwa kwa shughuli zao za kawaida. Nyuma ya izo magari kuna majumba marefu ambayo yanaonekana kwa umbali. Kandokando kuna maduka madogomadogo pia ambayo yanaonekana

Mandhari ya paa za nyumba labda katika eneo la mijini au la nusu mjini. Katika sehemu ya mbele kuna ukuta mfupi uliotengenezwa kwa vizuizi vinavyoonekana kuwa ya saruji. Nyuma ya ukuta huu kuna majengo kadhaa mengi yakiwa yamejengwa kwa vizuizi vya saruji au kwa matofali ya rangi ya kijivu. Majengo mengi kati ya haya yana matanki ya rangi ya meusi juu ya paa.

Rundo kubwa la takataka zilizotapakaa wazi wazi zikiwa zimetupwa kwenye eneo la wazi. Takataka hizi zinaonekana kuwa za aina mbalimbali ikiwemo plastiki, nguo na vifaa vingine vya nyumbani. Zimekusanywa kwa wingi zikiashiria shida kubwa ya usimamizi wa taka. Nyuma ya rundo la taka kuna majengo kadhaa yanayoonekana kuwa ya shakafu na yasiyotumika vizuri . Moja kati ya majengo hayo ni ya rangi ya buluu iliyofifia na mengine yanaonekana kuwa na kuta za.

Mfereji mrefu uliotengenezwa ardhini, unaonekana kama sehemu ya mfumo wa mfereji ya maji. Ardhi iliyo kando ya mfereji imefukuliwa na inaonekana kuwa na udongo mwingi. Kwa umbali, upande wa juu wa picha kuna mashine ya kuchimba labda inatumika kwa kazi ya kuchimba mfereji huu au kazi inayohusiana na ujenzi wa mfumo wa mfereji.

Kiasi kikubwa cha taka ikiwemo nguo na viatu vingi vya plastiki na uchafu vimetupwa ndani ya maji. Inaonekana kama mto au mkondo wa maji umechafuliwa sana. Taka izi zimeunda rundo kubwa la uchafu linaloelea na kuziba maji. Ikionyesha athari mbaya ya uchafuzi wa mazingira unaotokana na taka za binadamu.

Ni duka la kuuza maji safi. Mbele kuna fremu ya chuma inayofanana na mlango au ukuta wa chuma wenye pau wima. Nyuma ya fremu hii tunaweza kuona ndani ya chumba ambacho kinaonekana kuhifadhi maji ya kunywa yaliyofunganishwa. Kuna chupa nyingi za maji labda za galoni ishirini zikiwa zimepangwa kwenye rafu au zimerundikwa. Ukuta wa ndani unaonekana kuwa na muundo wa matone ya maji ya rangi ya samawati.